Mtaalamu wa afya akiwa amevaa barakoa na aproni nyepesi ya buluu akimchoma shindano mtu mwingine mgongoni. Mtu aliyechomwa sindano amevaa fulana ya pinki.

Mtu mzima, labda mtaalamu wa afya akimpa sindano mtoto mdogo. Mtoto ameketi mgongo wake umeelekezwa kwa anayemchoma na anaonekana kuvaa barakoa na kofia ya kitambaa.

Mwanamke aliye vaa barakoa nyeusi akipimwa joto la mwili wake na mtu mwingine aliyevaa sare ya bluu, glovu na barakoa. Mtu huyo anaye tumia kipima joto cha mbali.

Chumba cha hospitali ambapo wagonjwa mgonjwa amelala kitandani na ameunganishwa na vifaa vya matibabu ikiwemo mashini ya kupumua. Mfanyikazi wa afya aliyevaa vazi za kujikinga anamhudumia mgonjwa.

Kundi la watu waliokaa katika meza mbalimbali, wakionyesha kuwa kuna mkutano inayoendelea. Watu hawa wamevalia mavazi mbalimbali na baadhi yao wanaonekana kuvalia sare zenye nembo, pengine za ushirika fulani.

Kliniki ya simu yenye jina beyond zero mobile clinic iliyopakwa rangi nyeupe na alama ya msalaba wa buluu ,watu kadhaa wamekusanyika karibu na kliniki hiyo baadhi yao wakiingia na wakutoka jambo linaloashiria kuwa wanapata huduma za matibabu.

Lori nyeupe ya kliniki inayotembea imepaki kwenye uwanja wenye nyasi chini ya anga yenye mawingu. Lori hili linamaandishi Beyond zero mobile clinic upande wake.

Lori kubwa lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu yenye uwezekano wa kutoa huduma za kiafya maeneo mbalimbali. Juu ya lori, kuna maandishi THARAKANITHI COUNTY na MOBILE CLINIC ikionyesha kuwa kliniki hii inahudumia kaunti ya Tharakanithi.

Kundi la watu wamesimama mbele ya gari lililoandika Beyond Zero Mobile Clinic . Watu wawili wa kwanza kulia wamevaa kanzu nyeupe zinazofanana na zile za madaktari.

Wanawake wawili wakifanya mazungumzo chini ya mti. Mwanamke mmoja upande wa kushoto amevaa shanga za kitamaduni shingoni na nguo za jadi zinazofanana na zile zinazovaliwa na jamii za kimaasai.

Mtu ana meno ya juu na ya chini anaonekana kuna mapengo kubwa katikati ya meno ya juu ya mbele yanaonekana kama pengo la diastema .Rangi ya meno inaonekana kuwa na madoa kidogo kuelekea njano.

Mkono ukikamua dawa ya meno kwenye mswaki, dawa ya meno inatoka kwenye nevi nyeupe na kutua kwenye nywele za mswaki ambao una mpini wa rangi ya zambarau.

Kinywa wazi cha mtu mdogo kinachoshikiliwa wazi na mikono iliyovaa glovu nyeupe ,meno ya mbele yanaonekana na baadhi yao yanaonekana kuwa na matatizo kama vile kubadilika rangi.

Kinywa wazi cha mtu, kikionyesha meno meupe, na safi. Daktari wa meno, anatumia kioo kidogo cha meno, ambacho kinashikiliwa na mkono uliovalia glavu ya blue , kukagua meno.

Mkono wa kushoto unashika kifaa cha meno chenye kioo kidogo cha duara kilichounganishwa na mpini mwembamba wa chuma. Kioo hiki kinachojulikana kama kioo cha mdomo hutumiwa na madaktari wa meno kouna maeneo magumu kufikia ndani ya kinywa na kuakisi mwanga.

Mkono iliyovaa glavu za bluu na ikishika zana za meno. Inaonekana kama mfanyakazi wa meno au daktari wa meno akiwa tayari kufanya kazi.

Kuna vyombo kadhaa vya chuma, vinavyotumiwa na daktari wa meno kwa uchunguzi na matibabu mbalimbali. Kuna breshi hapo, kuna kitufe cha buluu, huenda ni mswaki au chombo kingine kinachotumika kwenye meno.

Daktari wa meno, amevaa koti nyeupe la maabara na glovu za blue . Anaonekana kushikilia mfano wa taya na meno, hutumika kwa mafunzo, Maonyeshi ya jinsi ya kupiga mswaki, na pia anashilkilia mswaki mwekundu.

Mtu anayetabasamu, ambaye meno yake yanaonekana wazi, akiwa kwenye kliniki ya meno. Mikono miwili iliyovaa glavu za bluu inaonekana ikifanya kazi kwenye kinywa cha mtu huyu.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko, labda baada ya janga la asili, kuna maji mengi ya kahawia yaliyotuama na mabaki ya nyumba au miundo iliyoharibika, inaonekana yametawanyika.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevaa vesti za njano zenye kuakisi mwanga na wengine wamevaa vesti nyekundu. Inaonekana kama wako kwenye eneo la ujenzi au mradu fulani.

Ndio ni kubwa jekundu lazima moto likiashiria uwepo wa wazima moto. Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia sare za wazima moto na helmeti za njano wanaonekana upande wa kushoto.

Mtu mmoja amevaa sare kamili ya zima moto na kofia. Amesimama katikati ya maji ya barabarani, anaonekana akithamini hali au kuelekeza kitu.

Ugawaji wa bidhaa pengine chakula kwa jamii. Katikati ya picha kuna mifuko mikubwa kadhaa iliyojaa, mingine ya rangi ya kijani na mingine ya rangi ya chungwa ambayo imepangwa chini ikionyesha kuwa ni bidhaa inayogawiwa.

Mwanamme aliyevalia sare kamili za wazima moto akiwa na kofia ngumu ya manjano na vazi la rangi nyeusi na kijani kibichi. Anatumia bomba la maji kuzima moto kubwa unaowaka kwenye jengo dogo la mbao.

Gari nyekundu lililoharibika vibaya kutokana na mti mkubwa ulioanguka juu yake, sehemu ya nyuma ya gari inaonekana imevunjika kutokana na uzito wa mti huo.

Mtu mmoja amevaa koti jeupe la maabara akiinama juu ya meza na kuonekana akifanya kazi kwenye kompyuta au kifaa kingine. Hii inaashiria anaweza kuwa daktari au mtaalamu wa maabara.

Jengo hili linaonekana kuwa kituo cha afya. Kwenye jengo kuna kiti cha uchunguzi cha matibabu. Mlango wake una rangi ya samawati na umewekwa katikati ya ukuta, huku madirisha yenye matundu yakionekana kando yake

Kuna watu kadhaa wamesimama nje ya jengo na gari jeupe linaonekana kama gari la wagonjwa lenye lebo ya Nissan na namba ya usajili Gk A989N limeegeshwa mbele ya mlango, inaonekana kama hospitali.

Kifaa cha kielektroniki ambacho kinaonekana kama kifaa cha uchunguzi wa kimatibabu, kikiwa kimewekwa kuu ya kabati yenye kigae cha marumaru. Kifaa hicho, kina skrini inayoonyesha data au matokeo na pia kuna printer ndogo inayoonekana ya kutoa karatasi.

Kidhibiti cha mashine pengine incubator ya watoto wachanga au kifaa kingine cha kimatibabu kikiwa na taarifa za kielektroniki.

Kifaa kinachotumika katika uchunguzi wa macho. Kinaitwa autoreflector . Kifaa hiki ni cheupe na kina sehemu nyeusi katikati yenye matundu madogo.

Rundo la mrija ya sampuli ya damu, imepangwa katika trei. Mirija hio inakofia nyekundu na inaonekana imepakiwa kwa matumizi ya maabara.

Mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe za matibabu akishika kifaa au sindano ikionyesha mhudumu anajiandaa kutoka sindano au kuchukua sampuli. Mhudumu amevaa shati nyeupe na inaonekana kama kuna sare nyekundu chini yake.

Mizani ya kupimia watoto wachanga ambayo kwa kawaida hutumiwa katika vituo vya afya au hospitali kwa ajili ya kufuatilia ukuaji wa watoto. Nyuma ya mizani kuna cheti kilichopangwa kwenye fremu kinachoonekana kimeandikwa certificate na kimetolewa na the nutrition department .

Vifaa viwili vya usaidizi wa kutembea. Mbele kuna fimbo ya mkononi ambayo ina mpini wa kahawia. Juu kina miguuu miwili ya chuma. Nyuma yake kuna chuma chenye miguu minne na mikono miwili ya kushika.

Chati mbili za kupima uwezo wa kuona zipo mezani. Chati ya kushoto ina herufi za ukubwa tofauti zilizopangwa kwa safu na nguzo. Chati ya kulia pia ina herufi za ukubwa tofauti pamoja na namba, zote zikipangwa kwa mistari inayosaidia kupima uwezo wa kusoma

Bidhaa mbili zinazohusiana na vipimo vya sukari mwilini. Kushoto kuna kisanduku cha picha ya kifaa chenyewe kikionyesha matokeo. Kulia kuna visanduku viwili vya kupima sukari damuni ya.

Lebo ya Think Mental Health Jamaica na utepe wa kijani kuashiria uamasishaji wa afya ya akili. Chini ya tangazo kuna picha ya mwanamke aliyelala chini akionyesha labda uchovu au hatari za stress .

Ufahamu wa afya ya akili na mambo manne ambayo haufai kamwe kumwambia mtu aliyepatwa na sonona. La kwanza ni usiwe mtoto, unaharibu hali ya hewa, huna sababu yoyote ya kuwa na sonona, acha kulalamika.

Bango la tangazo kuhusu afya ya akili. Kwenye bango hilo kuna mtu mwenye nywele nyeusi alionekana kama ana mawazo mazito. Juu ya picha kuna nembo ya think mental health jamaica na utepe wa kijani unaohusishwa na uhamasishaji wa afya ya akili.

Tangazo kuhusu afya ya akili ikiashiria kuwa kuna siku nane zimesalia kabla ya oktoba kumi mwaka wa elfu mbili ishirini na nne ambayo inaweza kuwa siku ya afya ya akili duniani.

Bidhaa mbili za dawa, zote zikiwa Paracetamol Infusion, zinatumiwa kwa njia ya mshipa. Upande wa kushoto kuna sanduku la dawa lenye rangi ya kahawia na nyeupe, upande wa kulia kuna chupa ya plastiki iliyowazi.

Kisanduku cha Bio Nutrition Vitamin D-3. Haya ndio mambo muhimu yaliyoagizwa kwenye kisanduku kuhusu faida yake; msongamano wa mifupa, mfumo wa kinga, kuboresha hisia, ulinzi wa seli, afya kwa jumla.

Chupa ndogo ya kioo yenye lebo nyeupe na bluu. Kwenye lebo maandishi yanaonekana moja ikisema, vaccine BCG,poor suspension, poor reconstitutor, na mengineyo.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya akiwa amevaa barakoa na kanzu nyeupe akimpatia sindano mtu mwingine. Inaonekana kama ni tukio la chanjo au matibabu.

Kundi la watu, wakiwemo watoto katika kile kinaonekana kama maingira ya matibabu, mtu mmoja ambaye anaweza kuwa mfanyikazi wa afya amevaa glavu nyeupe na anonekana akimpatia huduma wa dawa mtoto mdogo.

Wanawake wawili na watoto wawili, katika mazingira yanaonekana kua ya nyumba ya kliniki. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa nguo ya blue , anashika mtoto mdogo, ambaye anaonekana kua mgonjwa.

Watoto wawili, mmoja akiwa mbele na mwingine nyuma kidogo wote wakiwa wamevaa barakoa zinazofunika pua na mdomo. Mtoto wa mbele anaonekana kushika kitu labda mchezo au bidhaa ndogo.

Chupa ya chanjo ya BCG chupa inalable ilioandikwa kwa lugha ya kifaransa ikonyesha kua ni chanjo ya BCG pia kuna maelekezo mengine za kifaransa.

Kundi la watu wameficha nyuso zao wakingoja katika eneo la nje ya jengo kama vile kituo cha afya. Watu kadhaa wamejipanga kwenye barabara hiyo na vigae na wengine wameketi chini.

Wanawake kadhaa, wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa au chumba cha mkutano. Kuna mke aliye katikati. Amevalia nguo ya waridi inayofanana na sare ya muuguzi na amevaa barakoa ya buluu.

Kundi la watu wakinawa mikono yao jambo linaloashiria umuhimu wa usafi. Kuna mtunge mkubwa wa maji yenye bomba umewekwa juu ya stendi na chini yake kuna ndoo za rangi ya bluu.

Sehemu ya mtu ya mwili wake wa chini na miguu ndio inaonekana, akiwa amesimama kwenye uwanja wa mpira wa kikapu mwenye mstari mwekundu na mweusi. Mtu huyu amebeba mpira wa kikapu wenye rangi ya chungwa mkononi mwake wa kushoto na begi kubwa jeusi la michezo lenye nebo ya kijani kibichi ya Nike .

Mguu wa mtu mmoja inaonekana kuna uvimbe au rangi isiyo ya kawaida hasa karibu na kifundo cha mguu ambayo inaweza kuashiria jeraha au tatizo la kiafya.

Kishada cha ndizi za kijani ambazo bado hazijaiva, zikining'inia kwenye miti wa ndizi. Chini ya kishada hicho, kuna ua la ndizi lenye rangi ya zambarau.

Shamba la mahindi chini ya anga ya buluu iliyo wazi. Mimea ya mahindi imeonyeshwa kutoka pembe ya chini ikisisitiza urefu na majani yake. Baadhi ya mimea inaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi ikionyesha bado inastawi.

Mmea wenye majani ya kijani na maua yaliyokauka. Matunda madogo ya rangi ya kahawia yalioungana kama mpira. Mmea umesimama karibu na kitu kinachoonekana kama ukuta.